Kundi la watu waliovaa ngozi zenye micharazo nyekundu na shati nyeupe, wengine wanaonekana huku wamevaa barakoa, baadhi ya watu wanajiandikisha katika watu waliovaa manguo zenye micharazo mekundu na shati nyuepe.

Watu wameweza kukusanyika katika sehemu. Wameweza kukaa katika makundi ya watu. Kuna mama mmoja ambaye ameweza kusimama mbele ya tarakilishi akiwa amevalia shati nyeupe yenye michirizi mekundu akiwa amevalia barakoa. Watu pia wameweza kukusanyika huku wamevaa mabarakoa na wameweza kukusanyika na kue.